Hli ni duka la nguo linaonekana kua na ishara iliyoandikwa La Rosa juu ya mlango. Ndani ya duka kuna nguo mbalimbali zilizotundikwa kwenye reki na pia zilizowekwa kwenye rafu. Nguo hizo zinaonekana kua na mitindo tofauti na rangi mbalimbali, ikiwemo gauni ndefu za kike, mashati, na suruali. Pia kuna pochi za viatu viliyopangwa vizuri.

Hili ni duka la nguo, au viatu, kuna rafu ndefu zikiwa zimejaa bidhaa mbalimbali. Upande wa kushoto, kuna nguo, zilizokunjwa na kutundikwa, na upande wa kulia kuna rafu iliyojaa viatu vidogo, pengine viatu vya watoto, au slipa. Sakafu, ina vigae vya rangi isiokolea, na mwanga ndani ya duka unaonekana kuwa mzuri.

Hili ni sehemu ambalo linaonekana kuwa na vifaa vya kitamaduni sehemu ile ina sanaa mbali mbali kama mavazi za kupuliza za mziki za kuweka shingoni na zingine.

Humu ni ndani mwa duka la mavazi. Kuna rafu au meza zilizopangwa kwa uangalifu zikiwa zimebeba aina mbali mbali za nguo, ikiwemo: suruali za jeans na mashati. Juu ya nguo hizo kuna bango kubwa lenye maandishi BootCut , linaloonyesha kuwa kuna pumzi la bei la hadi asilimia arobaini.

Humu ni ndani mwa duka la nguo, labda duka la idara au duka kubwa la rejareja. Kuna rafu ndefu na stendi zilizojawa na aina mbalimbali za nguo ikiwemo mashati, fulana, suruali za jeans na nguo nyingine zilizokunjwa na kutundikwa. Nguo zimepangwa vizuri na kuna rangi tofauti tofauti.

Humu ni ndani mwa duka la manguo, labda duka la chapa ya polo, kama inavyoonekana kwenye ishara ndogo juu ya rafu ya kulia. Kuna rafu mbili zilizojaa na nguo mbalimbali, zikiwemo mashati, fulana, suruali na jaketi. Nguo hizi zimepangwa vizuri kulingana na rangi na mitindo, zikionyesha rangi nyingi na vifutio.

Humu ni ndani la duka la nguo, kuna nguo mbali mbali zilizopangwa kwenye reki, na pia zikionyesha kwenye mannequin . Upande wa kushoto kuna reki ya nguo zenye rangi ya kuvutia, kama vile pinki au zambarau. Katikati ya kulia kuna nguo ndefu baadhi zikiwa na michoro ya kipekee na rangi ya dhahabu na kahawia . Duka linaonekana kua imepambwa vizuri na taa zilizong'aa.

Jumba hili la kuuzia manguo lina nguo za aina tofautitofauti. Linaonekana rinda vingi na juu yake kuna vitu vya utamaduni.

Hili ni duka la kuuza koti, koti hizi ni za kiume. Mara mingi koti hizi huvaliwa na watu wanaofanya kazi ofisini, zinaonekana kushonwa kwa ustadi maalum.

Hili ni duka la miwani. Katika duka hili mna aina mbalimbali ya miwani. Kuna eneye inavaliwa na watoto na watu wazima. Baadhi yake ina rangi tofautitofauti ya kupendeza.

Hili ni duka la kuuza mavazi, ndani kwa duka hili mnaonekana koti zilizoanikwa kwa ustadi. Pia kuna nguo zingine zilizowekwa kwenye vijikaratasi na zikapangwa kwenye umbo zilizowekwa kama vyuma.

Hili ni duka la kuuza manguo. Katika duka hili mnaonekana kuwa na manguo aina mengi. Manguo haya ni kama vile ya watoto na ya watu wakubwa pia. Juu yake kuna taa zinazowaka.

Hili ni duka linalouza aina mbalimbali ya manguo kama vile ya watoto na watu wazima. Juu ya manguo yaliyopangwa kwenye laini kuna kibango kinachoonyesha bei ya juu ya manguo hayo kulingana kutegemea siku.

Hili ni duka la kuuza nguo na viatu. Duka hili linaonekana kuwa na kochi zilizo na rangi maridadi. Duka hili mna nguo zenye rangi na maumbile mbalimbali na viatu pia za aina mbalimbali.

Hawa ni wanaume wawili wakiwa katika chumba cha maekesho ya magari au duka ya kuhusa magari. Mwanaume mmoja ambaye anaweza kuwa mwuzaji amefalia suti na tabasamu akionekana akisungumza na mwanaume mwingine ambaye amevaa koti ya rangi ya blue hafifu na shati ya blead akionekana akisikisa kwa makini wanaonekana wakijadili kitu labda kuhusu jawabu ya magari yanayoonekana kwa nyuma

Hili ni gari ya kibinafsi iliyoegeshwa karibu na ukuta kwenye sehemu ya nyasi. Gari hili linaonekana kuwa na rangi ya kijano, ya kijano. Na pia manyasi hizi zinaonekana kuwa na rangi ya kijani.

Haya ni magari ilioegeshwa kwenye sehemu lenye nyazi ya kijani. Katikati mwake mnaonekana watu waliosimama. Kando yake mna miti mirefu enye matawi ya kijani.

Haya ni magari yaliyosimamishwa kwenye msitu, magari haya ni ya kibinafsi yenye rangi nyeupe, kando mwake mna miti mirefu na chini yake nyasi ya rangi ya kijani.

Haya ni magari mapya, yaliyoegeshwa kwenye kituo cha kuuza magari. Yanaonekana kuwa na umbo lililofanana. Rangi yake ni tofauti.

Haya ni magari yaliyoegeshwa karibu na vichaka. Magari haya yanaonekana kung'ara na kuwekwa kwa utaratibu fulani. Miongoni mwao mna gari dogo la usafirishaji na za kibinafsi.

Gari hili limo katikati mwa barabara. Barabara hili linaonekana kuwa na vumbi. Gari hili ni la rangi jeupe, aina ya gari za kukodi kwa kutumia programu ya Uber.

Hili ni gari ndogo la usafiri. Linaonekana kupakwa rangi mbalimbali. Linafanya kazi na kampuni ya huduma ya mikopo. Limechorwa kwa rangi tofauti tofauti.

Haya ni magari yaliyoegeshwa kando. Magari haya yanaonekana kuwa na rangi jeupe. Kando ya magari haya kuna watu mbalimbali wanaoonekana kwenye mazungumzo.

Hili ni gari lenye rangi nyeusi. Gari hili linaonekana kuegeshwa kando ya nyumba kando na uzio wa nyaya. Uzio huu chini yake unaonekana kuanzia na ukuta.

Hili ni gari lenye rangi jeupe. Gari hili linaonekana kusimama katikati mwa barabara. Gari hili halina alama ya usajili wa namba yake inayoifanya kujulikana kwa haraka.

Haya ni magari yaliyoegeshwa kwenye upande wa maonyesho. Magari haya yanaonekana kupendeza. Mengi ya magari haya yako na rangi nyeupe na baadhi yao rangi nyekundu na ya buluu.

Hawa ni wanaume wawili waliosimama kando ya binti mmoja aliye katikati. Mwanaume mmoja anaonekana kuashiria kitu fulani kilicho katikati ya magari mawili yaliyo kando yao.

Hili ni trela kubwa linalosafirisha magari. Magari yaliyobebwa yanaonekana kuwa mazito na mapya. Trela hili linaonekana kutembea kwa mwendo wa kasi ya po...

Gari hili lililosimama hapa lina rangi jeupe. Limeegeshwa kando ya ukuta wa ufa na mbele yake mna gari jingine. Kando ya gari lililo mbele mna tenki yenye rangi nyeusi.

Hiki ni kifuniko cha injini. Ndani yake mna nyaya mingi zinazouganisha vitu mbalimbali. Pia mna injini ya gari hili. Pia mnaonekana battery ya rangi ya nyekundu.

Haya ni magari yaliyoegeshwa mahali kunakoonekankuwa na nyasi. Magari haya yanaonekana kutumika kusafirisha watu binafsi kutoka mahali pamoja hadi pengine.

Hili ni gari lenye rangi jeupe. Gari hili linaonekana kusimama katikati mwa barabara. Kando yake mna chumba kikuu kilicho andikwa Customer Care. Pia mbele yake mna ghorofa inayoonekana huko mbele ya mti ulio mrefu

Haya ni magari ya kampuni ya Hyundai. Magari haya yameegeshwa katika jumba kuu la kampuni ya hyundai. Magari haya yanaonekana kumetameta na kupendeza.

Hili ni sehemu la soko la kuuza bidhaa likiwa na mkusanyiko mkubwa wa shanga, mikufu, mikuku, na mapambo mengine yanayotengenezwa kwa mikono. Baadhi hizi zimeenezwa kwenye kitambaa cha bluu kilichowekwa chini na zimetundikwa kwenye stendi.

Duka hili ni la viatu vya asili za ngozi zilizopangwa. Vyote hivi vinatumika kwenye kuta kuonyesha bidhaa au miundo maalum. Mwanamume mmoja ameegemea kuta hilo la viatu, akionekana akipanga na kuhudumisha wateja. Nuru ya jua linaonekana likiingia kutoka juu.

Hili ni sehemu ndani ya jengo kubwa, kuna gazi kadhaa zinazoshuka kwenda chini. Na chini kunayo eneo dogo linalopangwa lenye vibada au meza vikiwa na bidhaa mbalimbali. Juu madirisha makubwa yanatoa mwangaza wa kutosha ndani ya jengo lenye paa linaloonekana refu lenye usanifu wa kipekee.

Hili ni soko la ndani. Kuna taa zinawaka na kunaonekana kuwa na giza ndogo. Kuna vibanda na meza ndefu zikiwa zimepangwa upande zote mbili ya njia. Juu ya meza hizo kuna matunda na maboga mbali mbali zilizopangwa kwa ajili ya kuuza. Taa zinang'aa kutoka ndani ya kibanda, zinaangazia bidhaa na kuunda mwangaza katika soko.

Hili ni duka la kuuza bidhaa za kitamaduni. Mbele kuna ngoma kadhaa za kiafrika za ukubwa tofauti zilizopambwa kwa michoro ya kiasili. Nyuma ya ngoma hizo, kuna meza ndefu iliyojaa bidhaa mbalimbali kama vile vitambaa venye rangi ya kiafrika, shanga na vitu vingine vya sanaa.

Hili ni duka la manguo. Duka hili lina manguo ya aina mbalimbali. Pia, juu yake mna kofia za kuuza zilizowekwa hapo. Manguo mingi yanaonekana kupangwa kwenye kabati.

Humo ni sokoni mna bidhaa mbalimbali. Miongoni mwa bidhaa hili ni matunda kama vile: ndizi, maembe, na kuna pia nyanya, vitunguu. Miongoni mwao mnaonekena wanunuzi na wauzaji.

Humu ni sokoni. Karibu mnaonekana mkokoteni ulioko chini. Mbele yake mna magari yaliyosimama. Kando yake mna wauzaji wanaouza matunda kama vile ndizi.

Hivi ni viatu vya aina mbalimbali venye utamaduni wa kimasai. Kando mwake ni kanjia kadogo kembamba ka watu ka kupitia. Pia kwa duka hili mnaonekana kuwa na nguo kando yake.

Hili ni bucha. Ndani mwake mna wachinjaji wengi. Wanaonekana kukata nyama za kuuzia wateja. Pia, mna ukuta uliowekwa mabango mingi.

Haya ni maji taka yaliyo karibu na wauzaji wa vyungo na mboga. Mboga hizi zimeekwa chini ya mchanga karibu na maji chafu yanayopita hapo.

Hili ni soko. Sokoni humu mnaonekana kuuza bidhaa zenye hali ya utamaduni wa jamii fulani. Kuna vifaa kama vile bangili, mishipi na pia kuna karatasi.

Humu ni sokoni. Sokoni humu mnaonekana matunda mbalimbali na aina ya viungo vya kupikia. Baadhi ya matunda haya ni kama vile ndizi, nanasi, maembe na viungo vya kupikia kama vile nyanya.

Hili ni soko. Humu sokoni manonekana kuwa na wateja mbalimbali na wauzaji mbalimbali. Ndani ya soko hili mna vitu mbalimbali vinavyouzwa.

Hili ni duka la viatu, kwenye duka hili mnaonekana viatu vya hali mbalimbali. Mna viatu vya watoto na vya watu wazima. zilizowekwa kwenye gunia iliyoraruliwa.

Humu ni sokoni. Baadhi ya watu wanauza huku wengine wakinunua vitu mbalimbali. Baadhi ya vitu vinavyouzwa hapa ni matunda kama ndizi, maembe na viungo vya kupikia.

Matikiti maji haya yanaonekana kuiva. Ndani mwake mnaonekana na rangi ya nyekundu kuashiria utamu. Kando yake mna lori lililosimama na watu wanaopita.

Humu ni sokoni tunapoona baadhi ya viungo na mboga mbalimbali za kupika. Miongoni mwao tunaona wanunuzi na wauzaji wa mboga hizi.

Hizi ni mboga na viungo vya kupikia. Baadhi ya viungo na mboga hivi ni kama vile nyanya, pilipili hoho, dania, vitunguu baadhi ya vinginevyo.

Hili ni eneo la soko. Eneo hili mnaonekana magari mengi yaliyo kwenye barabara yakisafirisha abiria. Pia mna boda boda zinazosafirisha watu. Pia kuna majumba yenye paa za mabati.

humu ni sokono mnaoneka aina mbali mbali ya matunda na viuongo vya mboga. Matunda yaliyo hapa ni kama vile ndizi zilizoiva zenye rangi ya manjano na ambazo hazijaiva zenye rangi ya kijani, mboga ni kama nyanya na pilipili hoho.

Hizi ni mboga na viungo vya kupikia. Viungo na mboga hizi ni kama vile nyanya, dania, vitunguu na baadhi ya vinginevyo. Vimewekwa kwa utaratibu fulani na viko kwa wingi.

Hili ni karakana la kutengenezea vifaa vya vyuma, vifaa hivi ni kama vile sanduku, sanduku zilizo hapa ni umbo la mstatili na lenye rangi ya bluu la kupendeza pia mna jiko na meko yalio tengenezwa kwa umbo nzuri la duara.

Katika soko hili mnaonekana kuwa na matunda na vifaa mbalimbali vya kupika. Baadhi ya matunda haya ni kama vile ndizi, maembe na vifaa vya kupikia kama vile nyanya, vitunguu, dania, spinach .

Hawa ni wachuuzi walioketi kando ya majumba wakiuza vitu tofauti tofauti. Kando yao mnaonekana watu wanaotembea wengine wanaonunua na pikipiki iliyosimamishwa kando ya jumba hilo.

Humu ni sokoni, mnaonekana kuwa na wauzaji na wanunuzi wanao nunua baadhi ya bidhaa zinazouzwa hapa. baadhi yake ni kama vile sukuma wiki, matunda kama vile ndizi.

Hili ni jengo la gorofa nyingi ambayo linaonekana kuwa na mchanganyiko wa biashara na makazi. Gorofa za chini zina maduka au biashara mbalimbali inayoonekana kutoka kwa mabango na milango iliyopo. Gorofa za juu zina madirisha mengi na balcony ikionyesha kuwa linaweza kuwa vyumba vya kuishi au ofisi. Jengo lina rangi ya mchanga au beige na sehemu ya juu zina rangi ya kahawia iliyokolea.

Hili ni jengo, refu la ghorofa, likiwa na kuta za rangi ya kijani iliyofifia, na madirisha yenye nondo za chuma, au grili. Jengo linaonekana kuwa na umri fulani, na lina, sehemu zinazofanana na balconies kwenye ghorofa. Juu ya jengo, kuna nyaya za umeme, au simu zikipita juu, na anga ya bluu, lenye mawingu meupe, inayoonekana wazi.

Hili ni nyumba ya kisasa yenye paa la mabati yenye rangi isiyokolea ya kawia isiyokoza, inabadilisha mengi ya vioo na milango ya mbele iliyokolea rangi. Mbele ya nyumba kuna eneo kubwa lililofunikwa na kokoto ndogo, ambayo inaonekana kama sehemu ya maegesho au njia ya kuingia.

Hili ni bango kubwa lenye rangi ya nyekundu na jeupe lililotundikwa kwenye jengo la ghorofa moja au mbili likitangaza "commercial property for sale". Bango hili linz number za simu za mawasiliano zilizochapishwa kwa herufi kubwa nyeusi zikionyesha kuwa tangazo la kuuza mali.

Hili ni sehemu lenye majumba marefu ya ghorofa, pia mnaonekana katikati ya majumba haya nyaya za stima zilizopita juu ya yake. Kwa wingu linaonekana, wingu jeupe na lenye rangi ya buluu.

Hili ni bango kubwa la matangazo, linaonekana kutangaza kuhusu ghorofa inayouzwa. Juu yake kuna wingu la rangi ya buluu.

Chumba hili la gorofa ni refu sana. Linaonekana kuwa na rangi maridadi. Kando yake mna miti mirefu na midogo enye rangi ya kijani.

Bango hili linaloonyesha nyumba hili ni la kuuza na lililoandikwa namba za simu liko juu ya ukuta pembeni ulioandikwa jina ya ghorofa hili. Ghorofa hili linaonekana kuwa refu.

Hili ni jumba la ghorofa la wakaazi. Linaonekana kuwa na dirisha la vioo. Karibu nayo kunapitia nyaya za stima. Pia mna bango lililowekwa kwenye uzio wake ambalo linaonyesha jumba hili ni la kuuza.

Haya ni maeneo ya makazi. Yamezungukwa na ukuta wa pembeni. Juu ya paa ya majumba haya ya kifahari, kuna paneli ya solar . Pia kuna tanki ya rangi nyeusi.

Hili ni korofa refu, korofa hili linaonekana na rangi tulifu, juu yake kuna tangu yenye rangi nyeusi pia korofa hili limesungukwa na Kuta wa pembeni

Hili ni duka la vifaa vya ujenzi. Duka hili linaonekana kuwa na vifaa vingi. Juu yake iko na mabango yenye maandishi yaliyoandikwa kwa maridadi. Duka hili limejengwa kwa vioo na milango ya chuma.

Hili ni chumba maridadi la ghorofa. Chumba hili linaonekana kuwa na madirisha yanayometameta yenye vioo vilivyoundwa kwa utaratibu mzuri. Chini yake mnaonyesha hospitali na maduka ya kufanya biashara.

Hili ni gorofa refu lililojengwa kwa umbo la umaridadi. Kando ya gorofa hili kuna mabango tofauti tofauti yenye rangi tofauti pia. Pia kando yake mna mti mrefu.

Hili ni ghorofa lililozungukwa na uzio wa mabati. Juu ya ghorofa hili kunaonekana tanki la maji lenye rangi nyeusi, pia juu ya ghorofa hili kunaonekana nyaya za umeme zilizopita hapo.

Haya ni maghorofa marefu yanayopendeza. Kando ya maghorofa haya kuna taa za mwangaza zilizo na mabango yenye ujumbe tofauti tofauti. Chini ya maghorofa haya mna magari yaliyoegeshwa humo.

Hili ni jumba la ghorofa. Jumba hili ni refu sana. Limejengwa kwa ustadi na limepakwa rangi yenye kuvutia. Kado yake mna mti wenye rangi ya kijani.

Haya ni maghorofa. Maghorofa haya yanaoenakana kuwa yamejengwa na ustadi wa hali maalum na yenye kupendeza. Yamezingirwa na ufa wa ukuta, pia lango kuu lake likona rangi nyeusi.

Hili ni gorofa refu, gorofa hili linaonekana kuwa na rangi maridadi na dirisha lenye vioo maridadi. Kwenye gorofa hili kuna rushani zinazopendeza kando yake pia nyaya za stima.

Ghorofa hili lina rangi la kupendeza. Madirisha yake ni ya vioo. Limezungukwa na ufa wa ukuta na juu yake nyaya za stima.

Jumba hili ni la ghorofa, chini yake mna majumba yaliyotengenezwa kama maduka ya kuuza bidhaa. Juu yake mna madirisha ya vioo, juu kabisa mawingu ya rangi ya blue na rangi nyeupe yanaonekana.

Hili ni jumba la kuuzia samani, kando yake kuna magorofa mawili ya kukodi. Juu ya magorofa haya Kuna nyaya za umeme zilizopita hapo.

Hili ni jumba la gorofa. Jumba hili ni la umbo la mstatiri. Linapendeza kwenye madirisha yake na rangi iliyopakwa. Juu yake kuna tanki ya rangi nyeusi.

Haya ni maandishi yaliyomo ukutani, maandishi haya yanaashiria hili ni duka kuu la Quickmart . Duka hili linatumika na wateja kununua bidhaa tofauti tofauti, kwa mahitaji yao.

Huu ni mlango wa kuingia kwenye maduka makubwa. Juu ya mlango kuna ishara iliyoandikwa Entrance . Watu kadhaa wanaonekana wakitembea kuelekea na kutoka kwenye mlango huo. Upande wa kulia wa picha kuna sehemu inayoonekana duka na kibanda kingine.

Hili ni sehemu ya ndani ya duka kubwa la bidhaa vya nyumbani na maduka makubwa. Kuna arafu ndefu lililopangwa bidhaa mbali mbali zilizopangwa kwa makini, kama vile makopo ya chakula, chupa, na vifurushi vya bidhaa vya kusafisha au za matumizi ya nyumbani. Juu ya rafu kuna mabango yanayohashiria aina ya bidhaa na moja inayosomeka Cleanshelf. Sakafu ni safi na inaonekana kung'aa na taa za dukani zinazotoa mwangaza wa kutosha.

Humu ni ndani mwa duka kubwa au duka kuu. Kuna rafu mingi zilizojazwa bidhaa mbalimbali na zinaonekana wazi zaidi ni bidhaa zilizopangwa kwenye rundo katikati ya picha. Juu ya rafu ya bidhaa kuna mabango ya njano yenye namba na labda bei yakionyesha matangazo au ofa. Wateja wachache wanaonekana wakitembea kwenye njia wengine wakiwa na toroli za kubeba bidhaa.

Hawa ni watu wanaoonekana kuwa wanawake wakiwa ndani ya duka kubwa au supamaketi. Mwanamke mmoja aliyevaa shati la rangi ya zambarau na suruali nyeusi anaonekana akichagua bidhaa kutoka kwenye rafu ndefu, zilizojaa bidhaaa mbalimbali ikiwemo vyombo vya plastiki, au vitu vingine vya nyumbani vilivyopangwa kwa safu.

Hili sehemu ya maduka makubwa hasa sehemu ya mboga na matunda. Kuna rafu na meza zilizopangwa kwa makini zikiwa zimejaa mboga mbalimbali za kijani kibichi kama vile spinachi na mboga nyingine. Juu kuna mabango yanayo onyesha majina ya bidhaa kama fresh garden herbs na spinachi.

Hili ni duka la rejareja labda supermarket au duka la vyakula maalum. Kuna rafu ndefu zilizopangwa vizuri zikiwa zimebeba bidhaa mbalimbali. Ikiwemo vinywaji, vyakula vinavyofunganishwa na vitu vingine vya dukani. Bidhaa vimepangwa kwa safu zikionyesha uteuzi mpana. Sakafu inaonekana safi na kuna mwanga wa kutosha ndani ya duka.

Hili ni rafu ndefu zilizojazwa na mifuko ya chakula vya wanyama vipenzi ndani ya duka au supamaketi. Kuna aina mbalimbali ya vyakula vya mbwa na paka kama vinavyoonekana kutoka kwenye picha za wanyama hao kwenye vifunganisho. Juu ya rafu kuna bango lenye dog food .

Hili ni rundo la mifuko mikubwa ya gunia, labda limejazwa nafaka, maharagwe na bidhaa nyingine vya chakula. Mifuko mingine inaonekana wazi ikionyesha yaliyomo ndani. Zimepangwa kwa safu ikionyesha ghala au sehemu ya duka la vyakula. Kuna pia vipimo au ndoo ndogo za kupimia karibu na mifuko mingine, ikionyesha kuwa bidhaa hizi zinaweza kuuzwa kwa jumla au kwa uzito.

Humu ni ndani mwa duka kuu, inaonekana kuwa na baadhi ya bidhaa mbalimbali. Katikati ya bidhaa hizi kuna mwanamke na mtoto aliyesimama mwanamke akishikilia troli iliyowekwa vifaa mbalimbali.

Humu ni ndani mwa duka kuu. Duka hili linaonekana kupendeza kwa kuwekwa vigae chini yake. Ndani mna wateja wengi walio kwenye kaunta wanaonekana kununua baadhi ya vifaa vinavyouzwa hapa.

Ndani ya duka hili la mboga kuna bidhaa mbalimbali. Miongoni mwazo ni sukuma wiki, saladi, dania, na pia kuna mabango yanayoonyesha aina mbalimbali za mboga humo ndani.

Humu ni kwenye duka kuu. Tunaona baadhi ya vitu mbalimbali zinazouzwa huko. Vitu hivi vimepangwa kwa mpangilio taratibu unaovutia wanunuzi.

Hili ni duka kuu, duka hili linaonekana kuwa na bidhaa mbalimbali, bidhaa hizi zinaonekana kupangwa na utaratibu wenye mvuto kwa wateja.

Hili ni duka kuu. Ndani mwa duka hii kunaonekana mafuta ya losheni. Mafuta haya hutumika kujipaka kwa ngozi ya mwili. Kando na mafuta haya mnaonekana mtoto mdogo aliyeshikilia mkoba. Mikoba hii hutumika na wanafunzi kuenda shuleni.

Huu ni ukuta wa ghorofa. Kuta huu una maandishi kama vile Naivas kuashiria ni duka kuu lake. Kando yake mna miti tofauti tofauti yenye rangi ya kijani. Miongoni mwa miti hii kuna maua.

Hili ni duka kuu. Ndani mwa duka hili mna mzee aliyevalia barakoa na koti. Mzee huyu anaonekana kuskuma troli iliyowekwa bidhaa mbalimbali.

Hawa ni wanunuzi wanaoonekana kwenye duka kuu. Wanunuzi hawa wananunua vitu mbalimbali vya kutumia katika majumba yao. Baadhi ya vitu vinavyoonekana hapa ni kama baiskeli.

Hili ni duka la godoro. Duka hili linaonekana kuwa na godoro mpya za aina mbalimbali. Godoro hizi ziko na vijikaratasi zilizozilinda kuzizuia zisichafuke na zisikuwe kukuu.

Hili ni duka la viatu. Ndani mwa duka hili mna viatu vya aina mbalimbali. Kila kiatu imeekwa kwa bei yake. Viatu hivi vinapendeza na viko na rangi tofauti tofauti.